Kijana wa kiume anaefanya kazi kama mhudumu wa baa kasimama huku nyuma yake kukiwa na vinywaji mbalimbali vilivyopangwa kwa kufuata utaratibu huku akiwa kashika glasi yenye kinywaji.

Gari zuri aina ya toyota limeegeshwa katika sehemu ya kutunzia magari, huku yakiwa kuna magari mengine yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa kwa mfumo wakielektroniki ikiwa imepambwa na mapambo ya picha ya ng'ombe pamoja na maziwa, huku kwa upande wa juu kwenye mashine hiyo kuna kifaa maalumu cha kufanyia malipo ili kuweza kupata huduma hiyo.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe ipo tayari kwa ajili ya kutoa huduma hiyo.

Wanaume na wanawake waliosimama wakipata huduma, ikiwemo huduma ya "M-pesa" na pia kuna mashine ya kisasa ya kufanyia malipo ili kuweza kupata huduma ya maziwa katika eneo hilo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye milango miwili, huku mbili kukiwa kuna miche na ina ng'ombe, kwa upande wa juu kuna vifaa viwili vinavyomruhusu mteja kufanya malipo kwa mfumo wa teknolojia ili kuweza kupata huduma hiyo.

Mashine mbili za kisasa za kuuzia maziwa; mashine moja ya upande wa kushoto ikiwa inapicha ya ng'ombe, huku mashine ya kulia ikiwa ina picha ya mtoto aliyekuwa anatabasamu, huku upande wa juu kukiwa kuna kifaa maalumu cha kufanyia malipo kwa mfumo wa kiteknolojia.

Vijana watatu wenye tabasamu wakiwa wameketi chini, huku wanakunywa maziwa katika duka la kuuzia maziwa hayo.

Mashine nzuri ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya bluu na picha ya ng'ombe. Huku kwa upande wa mbele kukiwa na kifaa cha kufanyia malipo ili kuweza kupata huduma hiyo kwa mfumo wa kiteknolojia.

Mwanamke aliyevalia mavazi meupe, yuko katika duka akitoa huduma za maziwa, wakati huo upande wake wa kushoto kuna daftari linalotunza tarifa ya maziwa yanayouzwa.

Duka la kuuzia maziwa safi, huku mabango makubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe yakiwa yamening’inia pembeni. Kwenye bango la kushoto kuna picha ya mwanamke akishikilia glasi ya maziwa na maandishi yakionyesha mmiliki wa duka hilo ni Glori.

Duka zuri la kupendeza lenye bango ambalo linaonyesha uuzaji wa maziwa yanayotoka Kenya.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa imesimama wima na imepambwa na rangi ya bluu na picha ya ng'ombe mweusi mwenye mabaka meupe. Juu ya mashine hiyo kuna kibodi cha namba kinachomruhusu mteja kufanya malipo ili kuweza kupata huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kutolea maziwa, ikiwa imesimama wima na imepambwa na rangi ya bluu na picha ya ng'ombe mweusi na mweupe, wakichunga kwenye nyasi za kijani. Juu ya mashine hiyo kuna kifaa kinachomruhusu mteja kufanya malipo kwa mfumo wa kiteknolojia ili kuweza kupata huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, upande wa mbele ina sehemu yenye kioo inaonyesha birauli tupu, ikiwa tayari kujazwa maziwa na kwa upande kushoto kuna kibodi kinachotumika kufanya malipo na kuchagua kiasi cha maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama, huku anatazama mashine ya kielektroniki ya kuuzia maziwa ya ng'ombe yaliyo safi na salama.

Mashine mbili za kisasa za kutolea maziwa zikiwa zimesimama nje ya duka zote zina rangi ya bluu iliyokolea. kwa upande wa mbele kuna kifaa cha kisasa cha kufanyia malipo ili kuweza kupata huduma hiyo ya maziwa, kwa upande wa nyuma kuna bango linaloonyesha kampuni hiyo inatoa suluhisho la kiufundi ikiwemo mashine hizo za maziwa.

Duka kubwa la samani za ndani lililojaa samani mbalimbali vikiwemo viti, meza makochi ya kukalia yanayovutia kwa ajili ya maofisini na manyumbani.

Mafundi seremela wakiwa wapo kazini, wanachonga mbao pamoja na kukata, ili waweze kutengeneza samani tofautitofauti.

flemu ya kitanda cha kisasa ikiwa imetengenezwa kwa mchanganyiko wa mbao za rangi ya kahawa na chuma cheusi , sehemu ya kichwa na miguu ya kitanda imepambwa kwa mbao zilizochongwa na vipande vya chuma vilivyopangwa kwa usawa Sehemu hii inaashiria ni biashara ya samani za ndani za kulalua.

Kitanda kizuri cha mbao kikiwa kimepakwa rangi nzuri yakuvutia, kikiwa kipo tayari kwajili ya kutumika.

Masofa mazuri yenye mito yakiwa yamepangwa vizuri kwaajili ya kuuzia wateja.

Duka kubwa la samani likiwa limepambwa na mapazia mazuri huku taa zikiwa zimewaka kumulika samani za ndani.

Duka kubwa lenye samani za ndani likiwa limepambwa kwa rangi nzuri, huku makochi ya ndani yakiwa yana rangi nyeupe na nzuri ya kuvutia, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa lenye samani za ndani likiwa lina masofa na viti, huku kijana akiwa yupo makini na kazi yake.

Soko lenye shughuli nyingi watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa huku wajasiriamali wadogo wakiuza matunda mbalimbali kama mananasi, maembe, ndizi na machungwa yalivyopangwa kwa uangalifu. Mandhari inaonyesha utamaduni wa biashara na maisha ya mtaa na inaashiria uhai wa shughuli za kiuchumi za kila siku.

Eneo la soko lililozungukwa na maduka kwa upande wa nyuma, bidhaa aina ya ndizi, viazi na nyanya vimejipanga kwa kila sehemu yake huku wateja wakiwa wanapata huduma hiyo.

Wateja wakiwa wamesimama nje kwenye duka la "M pesa" huduma ya kifedha ya simu inayotolewa na " safari com" ambalo linaonekana kuwa kando ya barabara, kwenye mlango unamatangazo ya "M pesa" na ofa maalumu nje ya duka kuna baadhi ya bidhaa zinauzwa kuna nazi na ndoo.

Wanaume wakiwa wamesimama nje ya duka huku wanapata huduma ya kifedha, nje kukiwa na kuna nazi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa .

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo limejengwa kisasa na limejengwa kwa ajili ya makazi; muundo wa jengo una mstali wa milango na madirisha kwa pande zote, na pia kuna baadhi ya sehemu zimetengenezwa kwa kioo zikiashiria usanifu wa kisasa wa jengo hili.

Eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya majengo ya kisasa, ambayo yanavutia kwa kila mkazi au atakaepita katika hilo eneo.

Duka kubwa la viatu vya kike na vya watoto vikiwa vimepangiliwa katika utaratibu mzuri kwa ajili ya kusaidia wateja kuweza kuchagua kitu kilichokua bora.

Duka kubwa la nguo za kike likiwa limepangwa na bango nzuri yenye kuwaka taa, kwa ajili ya kuvutia wateja mbalimbali wanaopita katika hilo eneo.

Mwanamke akichagua bidhaa kutoka kwenye sehemu ya kuuzia chakula cha kufungasha kwenye duka kubwa au duka la jumla, akichukua bidhaa iliyofungwa na kuweka kwenye kikapu chake cha ununuzi sehemu ya juu kuna alama inayoonyesha pia duka hili linauza matunda.

Duka kubwa lenye bidhaa tofauti tofauti aina ya juisi, zinazotengenezwa kwa kutumia mimea; huku zimepangwa katika utaratibu maalumu kwa ajili ya kurahisishia wateja kupata kwa urahisi.

Duka kubwa lenye vifaa vingi na vya kutosha, likiwa limepambwa na matangazo mbalimbali, wakati huo lipo wazi kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja.